Katika chumba cha huduma Kenya, kimepambwa, kuna watu walioketi, kuna viti, kuna meza, kuna tarakilishi, kuna maandishi ya rangi nyeupe, kuna milango, kuna madirisha.

Kuna wachezaji wamevaa sare ya rangi ya Samawati, wamevaa sokisi nyeusi wengine zenye rangi za mgano kama vile majano. Wote wamevaa viatu kwenye nguo zao na maandishi ya nambari mgongoni Kuna watu walio keti kwa viti Wanawatazama wanakaa kwenye kamkutano.

Ni katika chumba cha huduma za umma, kuna watu walioketi wengine wamesimama. Kuna meza juu yake kuna tarakilishi, kuna maandishi kwenye ukuta, kuna paa, kuna madirisha kuna milango.

Kuna watu kwenye kituo cha huduma, wengine wameketi wengine wamesimama, kuna askari anayetembea, kuna viti, kuna madirisha, kuna milango.

NI katika chumba cha huduma Kenya. Kuna watu walio keti kwenye viti, kuna meza wamevaa barakoa kuna tarakilishi juu ya meza ,kuna maandishi kwenye ukuta kuna vijitabu .

Ni kwenye chumba cha huduma, kuna watu waliosimama, kuna wengine walioketi, kuna viti, kuna deski iliyowekelewa tarakilishi, kuna madirisha, kuna maandishi, kuna rangi nyeusi, ya kijani na nyekundu.

Ni katika mkutano wa kumapisha rais. Aonekana mwenye kutia sahihi kwenye kijikaratasi, kuna bendera juu ya meza, kuna viti, kuna majaji wengi, kuna watu, kuna vipaza sauti.

Ni kwenye jumba limejengwa kwa mawe na upande mwingine mabati nusu limejengwa kwa paa la mabati na chuma . Kuna aina ya fomu , kuna watu walioketi kuna meza kuna viti , kuna chupa ya maji juu ya meza na vijitabu , ameshika kalamu.

Kuna vitambulisho vingi viko juu ya meza, vimepangwa vikundi vikundi. Vinaonyesha picha ya mtu. Kuna picha ya jamhuri ya Kenya. Kuna maandishi, kuna kidole...

Kuna rangi nyeusi. Kuna aina ya ndege aliyechorwa, anaonekana anayekamata kijani. Kuna rangi nyekundu, kuna maandishi ya neno Jubilee , mbele pamoja.

Ni kwenye chumba cha huduma Kenya kina mambo ya vyeti vya hospitali. Kuna watu walioketi ,kuna viti, kuna tarakilishi, kuna daski, kuna watu wengine wanao operate hizo tarakilishi.

Ni kwenye chumba, chaonekana chenye maandishi kwenye ukuta na milango. Kuna watu waliokaa wengine wamesimama, kuna viti, kuna mama aliyemshika mtoto, ameshika aina ya kijikaratasi.

Ni katika chumba kuna maandishi ya vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kifo. Kuna watu walioketi, wamevaa nguo zenye rangi nyekundu. Kuna mwingine aliyesimama anaonekana anaowangelesha, amepanua mikono yake.

Kuna sakafu nyekundu tunamwona raisi anatembea . Kuna watu waliomfuata nyuma . Kuna watu wengine , kuna askaria aliye kando ya raisi . Kuna ma paa.

Kuna picha ya cheti cha kuzaliwa. Ina maandishi ya kuonyeshana mwenye cheti ni mwanamke, ina sahihi, ina maandishi ya kituo, ina jamhuri ya Kenya.

Ni katika chumba cha huduma za kadi za hospitali. Kuna watu walioketi, kuna tarakilishi, kuna wengine wanaonekana kufanyiwa huduma, kuna dirisha, kuna maandishi, kuna meza.

Kuna watu waliosimama , wawili wameweka mikono yao mbele inaonekana wamevaa nguo nyeusi , nguo nyekundu ,kuna mama wawili , wanaume wanne , ofisi ya mkurugenzi mkuu ,kuna rangi ya majano , kuna maandishi.

Kuna watu wengine wanaonekana wamefurahia. Kuna aina ya bendera nyekundu iliyopandishwa. Kuna mwingine anayesalimiwa na hawa watu, amevaa kofia yenye rangi ya manjano na nyeusi. Anaonekana mwenye furaha, kawapatia mkono watu hawa ambao wanahitaji kumsalimia. Wote wanaonekana waliofurahi.

Kuna gari la kulima barabara, kuna mtaro, kuna maji inayopitia kwa mtaro, kuna watu kwa umbali, kuna miti, kuna nyumba, kuna takataka zinazo onekana kuna mawe mchanga.

Kuna jaji, raisi, na askari nyuma yake, kuna watu wengine nyuma yao, wanaonekana wakitoka kwenye chumba, chumba limejengwa kwa mawe, wamevaa nguo wote, wamevaa viatu, raisi amefunga tai.

Kuna watu watatu, wawili wameketi wakitazama tarakilishi moja naye anawaangalia, wote wameketi, katika chumba kimeandikwa Huduma Kenya, kuna meza, kuna tarakilishi , kuna viti, kuna madirisha.

Kuna watu waliosimama wanaonekana kuwa kwenye foleni, wengine wamekaa, wako kwenye kituo cha huduma, GPO Nairobi, kuna saini ya kuonyesha kuingia na kuingia imechorwa mtu anayeimbia.

Kuna watu wawili. Mmoja anaandika kwenye kijitabu kutumia kalamu, Kuna tarakilishi juu ya meza. Kuna jina kuenda. Kuna maandishi kujisajilisha na vijikundi vya kipekee.

Mwana rais anajaribu kuwasalimia watu, watu Hawa wanaonekana wenye furaha na wengine wametulia Kuna miti inayoonekana kando Yao Kuna Kuta la chuma, Raisi amevaa nguo nyeusi.

Kuna picha yenye vitabu viwili vimewekelewa juu ya kijimeza imeandikwa jamuhuri ya kenya pasipoti jamuhuri ya kenya kuna rangi ya pundamilia inayoonekana kwa umbali kuna ingine iko kando ya hizi vitabu na kuonekana kuwa na rangi ya bendera.

Kuna watu wanaotazama maandishi yaliyoandikwa, kuna majina Huduma Kenya, kuna juna deski, kuna nambari tatu, kuna nambari mbili, wamevaa shati jeupe, lina pia uwekundu, kuna meza, kuna viti.

Kuna watu kwenye chumba kilichoandikwa huduma Kenya. Wamesimama, wengine wameketi. Anaonekana anayewaongeelesha ameweka mikono yake pamoja. Wengine wanamtazama. Kuna maandishi, kuna madirisha.

Kuna watu wanaokimbia, Kuna mwingine amebeba limeandikwa Raila na Kalonzo mwaka wa ishirini kumi na saba, Kuna vifaa vilivyo kando Kuna miti, Kuna chumba mirefu lenye lanaloonekana.

Kuna chumba kilichoandikwa Huduma Kenya. Kuna watu ambao wanatoka kwenye hiki chumba, kuna askari ambaye amesimama pale. Kuna muhuri wa jamuhuri wa Kenya kwenye ukuta. Kuna gari kando yake. Kuna mtu mwingine ambaye anaonekana

Kuna maandishi yenye rangi nyeupe katika ukuta ya rangi ya kijani ambayo imeandikwa kuendeleza huduma bora. Kuna mtu ndani ya chumba hicho , kuna maandishi mengi kwenye kuta wanasema huduma bora.

Kuna kitambulisho ina picha ya mtu imeandikwa Jamhuri ya Kenya na serikali ya Kenya inaitwa Ken Joshua, kuna alama nyeusi zilizo kolea.

Katika stadium katika uwanja wa mchezo, wanaonekana wachezaji wawili wanarukia mpira, wamevaa sare yenye manjano na kijani, mwingine amevaa yenye samawati na nyeupe. Wote wamevaa viatu vya mpira. Kuna watu wengine wanaowatazama.

Kuna wachezaji wanaonekana wenye kupiga zoezi, wame furahi, wamevaa sare nyekundu wengine wamevaa socksi nyekundu wengine nyeusi wote wamevaa viatu.

Kuna computer , kuna mmoja ambaye anafinya computer . mwingine, wote wanatazama, Iko juu ya meza , kuna sakafu, kuna viti, kuna watu wengi .

Kuna watu wengi. Mmoja anaonekana kuwa anayemuapisha raisi wa jamhuri ya Kenya. Ameshika kijikaratasi, kuna kipasa sauti. Raisi wa jamhuri ya kenya ameshika bibilia kwa mkono wake wa kulia. Kuna bibi yake kando yake na kijimeza, kuna maandishi ya jina kasarani.

Kuna watu wengi, kuna aliyekaa chini aliyevaa nguo imeandikwa huduma namba, kuna meza, zimetaandikwa kwa leso nyeupe, kuna tarakilishi mbili, kuna chupa ya maji juu ya meza, wamevaa barakoa.

Kuna watu, mmoja anakalia tarakilishi wengine wanamtazama. Kuna mtoto aliyeketi pia anawatazama. Kuna meza, kuna tarakilishi, kuna camera kuna kabati, kuna maktaba, kuna ubao, kuna ukuta, kuna sakafu.

Kuna watu wengi wamevaa nguo zilizoandikwa Kenya, mwingine anaonekana kufurahi, kuna wengine wamevaa saa, kunaye aliye na kofia, amevaa nguo lenye rangi ya kijani, kuna aina ya kiti cha kukalia.

Kwenye uwanja wachezaji wanaonekana wakikimbiza mpira, wamevaa sare nyekundu wengine wamevaa sare ya manjano na samawati wote wamevaa sokisi wamevaa viatu kunao wengine wanaotazama, kuna uwanja, kuna mpira, kuna maandishi kwenye kuta za uwanja huo.

Kuna wachezaji uwanjani wanaonekana wakicheza mpira. Wamevaa sare nyeupe yenye rangi ya samawati, wengine wamevaa sare ya kijani wengine wanaonekana wakona viatu vya rangi ya manjano. Kuna watu wengi waliokaa kando yao wanaotazama pia wako katika uwanja wenye rangi ya kijani.

Kuna watu wengi, wengine wamekaa chini kwenye viti, wengine wamesimama, kuna tarakilishi nyingi ambazo ziko juu ya meza, kuna wengine walio na watoto, kuna maandishi kwenye kuta, watu hawa wamevaa nguo zenye rangi tofauti.

Kuna wazee walioketi ,wanaonekana kutazama kitu, mmoja ameshika simu wawili wamevaa saa mkononi, mwingine amevaa miwani, Kuna wengine walio juu yao wamesimama.

Kuna daktari aliyevaa glavu amewekelea mikono yake juu ya meza ameketi kwenye kiti ako na mama ambaye amesimama amemshikilia mkono wake kuna rangi ya kijani kwenye kuta kuna kijikaratasi juu ya meza amevaa miwani.

Kuna watu walioketi, wengine wamesimama kuna viti, kuna meza, kuna mkoba uliyo juu ya meza, kuna vitabu, moja ameshika simu, mweingine ameshika vidole.

Kuna watu walioketi kwenye viti wengine wanaonekana wamesimama wamepiga foleni wameshika vijitabu, mavijikaratasi kuna maandishi ambayo yameandikwa moja mbili tatu nne tano sita saba nane. Wanakaa wako katika chumba wanangojea kuhudumiwa.

Kuna mtu mmoja ameshika bibilia kuna maandishi ya jamuhuri ya kenya kuna bendera za kenya zilizo kando yake mbili. Kuna kijimeza ambacho, kuna kipazasauti. Amevaa koti la rangi ya sawamati, amaefunga tai, amevaa miwani.

Kuna watu wengi, wamevaa sare ya samawati , kuna aliye na tai nyekundu, wameketi, kuna walioinua mkono , wengine wanacheka, wengine hawacheki.

Kuna mtu anayeruka na wengine wamekaa chini ya chini, wengine wamesimama, wengine wamevaa kofia nyeupe . Wengine wamevaa nguo zenye rangi ya kijani.

Kuna watu walioketi wengine wamesimama, wote wamevaa barakoa .Kuna tarakilishi juu ya meza. Kuna kitabu, kuna maandishi kwenye ukuta, Huduma Kenya.

Kuna mtu aliye jifunika kwenye mapua zake na kichwani na kitu iliyoandikwa kura kwa Moi Kanu imechorwa jogoo imeandikwa kwa rangi nyekundu imeandikwa kwenye kijikofia nyuepe anaonekana.

Kuna wachezaji wameshikana, wamevaa sare ya mchezo yenye rangi samawati, imeandikwa bandari FC.

Kuna watu ambao wanaonekana kufurahia. Wameshika kikombe cha ushindi, mwingine ameshika mpira. Wameinua mikono yao, wamevaa vipini kwenye mashingo yao, kikombe chao kina rangi tofauti.

Kuna akina mama na watoto wamebeba vijitabu. Watoto wengine wanatembea wengine wemebebwa mgongoni, kuna pia wanaume wako kwenye foleni kuna nyumba.

Kuna watu wengi. Mbele yao kuna mmoja ambaye anayemuamrisha rais jinsi ya kusema. Bibi yake ako kando. Ameshika bibilia na kijitabu kingine chenye rangi ya kijani. Kuna bendera nyingi zilizowekwa juu ya meza hiyo. Kuna sakafu nyekundu nyuma yao. Rais amevaa nguo nyeusi.

Kuna watu waliosimama kwenye foleni, wamesimama mbele ya nyumba iliyoandikwa huduma kenya, kuna mahali inaonyeshana kuingia, kuna maua kando ya nyumba hili, nyumba limejengwa kwa mawe, limewekwa paa ya mabati, sakafu yaonekana kuwa safi.

Kuna wachezaji. Wamevaa sare ya mchezo na viatu ya mchezo. Wamevaa socks zote. Mwingine ameinua mikono juu, wengine wameshikana kwenye mabega. Wanaonekana wameshangilia, wako ndani ya uwanja.

Kuna watu watatu, kuna vitabu juu ya meza, kuna kalamu, kuna glesi za maji, mmoja anaonekana akimwelekeza mwengine jinsi ya kuandika, wameketi kwa viti, mwengine amesimama na wako katika chumba.

Kuna watu waliosimama. Wengine wameketi. Kuna meza. Kuna chupa juu ya meza. Kuna vijikaratasi juu ya meza. Meza imeandaliwa kwa shuka la kijani. Wamevaa barakoa.

Ni kwenye chumba, kuna madirisha na milango, kuna tarakilishi, kuna meza, kuna viti, kuna watu walioketi, kuna maandishi juu ya kuonyesha kaunta, kuna maandishi mengine chini ya kila meza.

Kuna watu walioketi wengine wamesimama, walioketi wanaandika kwenye karatasi kutumia kalamu. Kuna simu juu ya meza, kuna meza, kuna viti, kuna makaratasi, kuna mabati nyuma yao.